Jengo refu linaonekana kuwa la kibiashara au taasisi na limejengwa kwa mchanganyiko wa vioo na zege. Kati ya ghorofa zake kuna bango la tahadhari na la njano lililoandikwa danger , hatari high voltage . Hii inaonyesha uwepo wa nyaya au vifaa vya umeme wa msongo mkubwa katika eneo hilo.

Wafanyakazi wa huduma ya umeme wamevaa mavazi ya usalama wakifanyia kazi nguzo ya umeme kwa kutumia ngazi ndefu. Njia ya waenda kwa miguu imewekwa na tahadhari kuonyesha utekelezaji wa matengenezo ya miundombinu ya umeme katika mtaa ya mijini.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme unaonekana ukiinuka juu katika eneo la kijani lenye nyasi na vichaka. Nyaya za umeme zinatandaa angani zikisambaza nguvu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Anga lina mawingu meupe na bluu ikionyesha mazingira ya wazi na ya asili.

Hii ni kituo cha usambazaji wa umeme kinachojulikana kama substation. Kituo hiki hubadilisha voltaji kutoka kiwango cha juu kwenda kiwango cha chini kabla ya usambazaji kwa watumiaji. Kina guzo, transfoma, na laini za umeme za juu. Kinaendeshwa kwa tahadhari kubwa kwa sababu ya hatari ya umeme mkali.

Hiki ni kituo cha kuzalisha nishati kwa kutumia mvuge kutoka ardhini. Moshi inaonekana ukipanda kutoka kwenye mitambo mkubwa ishara ya shughuli za kuzalisha umeme. Kituo hiki kimezungukwa na mandhari ya milima na vichaka huku jua likiwa linachomoza au kutua upande wa nyuma. Hii inaonyesha matumizi ya nishati jadilifu na rafiki kwa mazingira kwa ajili ya maendelezo.

Majengo makubwa ya viwandani yamezungukwa na mvuke unaotoka juu ya mitambo yakionyesha kituo ya kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Kituo kiko katika eneo la milima na vichaka mbali na miji mikuu na kinaunganishwa na barabara ndogo. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya nishati jadidifu kutoa ndani ya ardhi ili kuzalisha umeme endelevu.

Hii ni barabara kando ya jengo la biashara nguzo kubwa zenye umeme yenye nyaya nyingi inasimama katikati. Mfanya kazi mmoja yuko juu ya ngazi ndefu nyekundu akirekebisha nyaya, Gari jingine jeupe liko chini yake kwa barabarani, upande wa kushoto kuna bango kubwa la Waridi paradise hotel and suites likionyesha huduma anazo toa. Anga lina mawingu meupe na miti mingi inaonekana huko nyuma. Baadhi ya magari yanasonga barabarani.

Hiki ni kituo cha umeme chenye transfoma kubwa na miundo tata ya chuma. Wafanyakazi waliovaliwa mavazi maalum ya usalama kama kofia ngumu na fulana za rangi angavu, wanafanya kazi karibu na vifaa. Mmoja wao anatumia jukwaa la kuinua akionyesha shughuli ya matengenezo au usakanishaji. Anga ni la mawingu huku mwangaza wa jua unaonekana kupenya. Hii ni sehemu muhimu ya miundombinu ya umeme labda ni kituo cha kusambaza umeme katika eneo hilo.

Kituo cha nishati ya mvuke kikiwa na mitambo mikubwa inayo toa mvuke angani kupitia bomba refu mfanya kazi aliye vaa koti la usalama na kofia la chuma anatembea karibu na mitambo hiyo. Anga ni la mawingu na mazingira yanaonyesha shughuli za uzalishaji wa umeme.

Hii ni kituo cha kusambazia umeme kilicho wazi, chenye minara na nyaya kubwa za umeme. Vituo hivyo hupokea umeme wa volti ya juu kutoka kwenye vyanzo vya uzalizaji na kusambaza kwa maeneo tofauti kwa matumizi ya viwanda na majumba.

Wanaume waliovaa vizibao vya usalama vya rangi ya kijani na mmoja akiwa na kofia ya njano wamesimama nje ya jengo karibu na kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Mmoja anaonyesha kwa kidole kuelekea kwenye transfoma na nyaya nyingi zilizonyanyuliwa kwa minara ya chuma. Mazingira yanaonyesha shughuli ya ukaguzi au mafunzo katika eneo la miundombinu ya nishati, huku usalama ukipewa kipaumbele.

Wafanyikazi wakiwa wamevaa vifaa vya usalama wanatembea ndani ya kiwanda kikubwa chenye mitambo na mabomba ya chuma. Mandhari inaonyesha mandhari ya viwanda la kisasa linalohusika na uzalishaji wa nishati au usindikaji wa malighafi likiwa safi na lenye utaratibu.

Mandhari ya jiji kubwa lenye majengo marefu yaliyojengwa kwa usanifu wa kisasa. Mitaa imepangwa vizuri na anga la wazi linaonyesha mawingu machache yakipita chini ya mwanga wa jua la alasiri. Taswira inaonyesha maendeleo ya mji na mpangilio wa miundo mbinu.

Katika eneo la savanna kavu kuna mbuni aliyelala chini akilinda mayai yake yaliyowekwa kwenye kiota ardhini. Mandhari inaonyesha nyasi kavu na vichaka vidogo ikiashiria mazingira ya porini. Taswira hii inaonyesha mzunguko wa uzazi wa mbuni na umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya asili kwa ajili ya kuendeleza kizazi.

Pundamilia wawili wamesimama katika nyasi ndefu za mbuga ya wanyama huku mandhari ya jiji lenye majengo marefu yakionekana nyuma yao. Taswira hii inaonyesha mchanganyiko wa uzuri wa asili na maendeleo ya mji.

Kuna mtoto wa kifaru anayetembea juu ya ardhi nyekundu huku watu walioketi pembeni wakimshika na kumpiga picha. Watu wamevaa mavazi ya kawaida na viatu vya mchezo, wakionyesha kuwa wako kwenye matembezi au ziara ya wanyama pori. Mandhari inaonyesha mwingiliano wa karibu kati ya binadamu na wanyama kwa njia ya malezi au uhifadhi.

Kundi la punda milia linavuka barabara ya vumbi katika pori la wazi lenye nyasi na vichaka. Mandhari ya asili linaonyesha utulivu na uhuru wa wanyama pori katika makazi yao ya kawaida. Hii ni ishara ya umuhimu wa kuhifadhi wa mazingira na hifadhi za wanyama.

Ndege aina ya korongo mwenye rangi ya kijivu nyeupe na manyoya ya dhahabu juu ya kichwa anaonekana ndani uzio wa waya. Ameinama kunywa maji kutoka kwenye chombo cha mbao. Akiwa katika mazingira ya hifadhi wa wanyama pori au bustani ya wanyama.

Kundi la twiga linaonekana likitembea kwa utulivu katika eneo la pori yenye nyasi nyingi na anga ya buluu iliyo wazi. Wengine wanavuka njia ya udongo iliyo kati ya savana wakionekana kuwa katika harakati za kawaida za kutafuta malisho au maji. Mandhari hii inaonyesha maisha ya wanyamapori katika mazingira yao ya asii ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa maliasili na makazi ya viumbe haya.

Wakazi wamekusanyika chini ya mti wakihudhuria mkutano wa kijamii au kikao cha kuelimisha, kuhusu maswala ya mazingira au maendeleo ya jamii. Wameketi kwenye viti vya plastiki, wakisikiliza kwa makini katika mazingira ya kijijini.

Watu wawili wanashugulika kuondoa taka kando kando ya mto wenye maji ya matope. Wameinama wakisanya plastiki na uchafu uliotapakaa kwenye majani. Mandhari inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usafi wa vyanzo za maji ili kulinda mazingira na afya ya jamii.

Wanafunzi na walimu wamesimama kwa makundi, wakizunguka shamba ndogo la shule ambapo mimea ya mboga mboga imemea vizuri kwenye gunia. Wanaonekana kuskiliza maelezo au kuonyesha shauku kuhusu kilimo shuleni. Hali inayodhihirisha mafunzo ya kilimo hai kwa vitendo.

Mazingira ni ya porini yaliyojaa mimea mingi yenye kivuli ambapo kuna mnyama aina ya mbuni akitembea kwa haraka upande wa kulia na nyuma yake kuna paa wawili wakichunga. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa wanyamapori.

Elandi anaonekana akisimama kwenye nyasi ndefu za kijani. Ndege wawili wadogo wanaonekana wakiruka karibu naye, moja juu ya mgongo wake na mwingine karibu na mkia. Mandhari ya nyuma ni bluu isiyokolea ikionyesha anga wazi au eneo la mbali na wazi. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini labda katika mahifadhi ya wanyama.

Wanafunzi wamevalia sare za shule za rangi ya kijani na kijivu wamesimama kwa furaha wakinyanyua mikono huku wakibeba miche ya miti na vyombo vya umwagilia maji. Hapo nje ya darasa kuna mazingira ya kijani wakishiriki shuguli za upandaji miti chini ya miti mikubwa. Hii inaonyesha ushiriki wao katika uhifadhi wa mazingira na kuhamsisha utunzaji wa misitu kupitia elimu shuleni.

Punda milia mmoja amesimama kwenye ardhi kame yenye mimea michache. Nyuma yake kuna milima mikubwa miwili Moja ukiwa na kilea chenye theluji, kinachoonekana wazi chini ya anga safi ya blue. Eneo linafanana na mbuga ya wanyama. Labda karibu na mlima Kilimanjaro ikionyesha mandhari ya asili nchini Kenya ,ardhini Ina udongo wenye mawe madogo.

Ndege mweupe mwenye miguu mirefu ya waridi na mdomo refu lililopinda kama kijiko amesimama ndani ya maji madogo. Anaonekana akitafuta chakula kwa kutumbukiza mdomo lake ndani ya maji. Miale ya jua inaangaza manyoya yake vizuri meupe.

Vijani wamevalia mavazi ya kitamaduni na wamecheza ngoma kwa nguvu huku kila mmoja akiwa amebeba ngoma ndogo kiunoni. Wanafanya maonyesho ya kuvutia kwenye jukwaa la ndani lenye viti vya kijani na watu wachache wanaowatazama kwa umakini.

Twiga watatu wamesimama karibu na sehemu ya kutazama wanyama wakizungukwa na uoto wa kijani na miti mirefu. Ardhi ni nyekundu ikionyesha mazingira ya savana. Twiga mmoja anonekana akielekea mbele huku wengine wakitazama upande tofauti kwa utulivu.

Huyu ni fisi mwenye mwili mkubwa. Manyoya ya rangi ya kahawia yaliyo na madoadoa meusi na maskio yake ni kubwa. Amesimama kwenye nyasi ndefu za kijani akitazama nyuma. Hali ikionyesha kuwa yuko makini au anahisi uwepo wa kitu karibu.

Mazingira yanayoonekana hapa ni ya makazi duni yenye nyumba ya mabati na udongo. Mbele ya nyumba kuna taka nyingi zilizotapakaa zikiwemo plastiki na karatasi jambo linaloashiria changamoto za usafi na usimamizi wa taka. Hali hii inaweza kuhatarisha afya ya wakazi.

Huyu ni simba jike, akiwa ameketi kwenye nyasi ndefu porini. Anaangalia mbele kwa umakini, kana kwamba anawinda au kufuatilia kitu. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanda wa umbali uliojaa mimea asili, yakiashiria mazingira na ufuzi wa wanyama pori.

Mvulana amesimama karibu na mto mchafu uliopita katikati ya makaazi duni, Maji yamechaa taka na uchafu kuasharia changamoto ya usafi wa mazingira na mfumo duni unahitajika. Mabanda ya mabati yanaonyesha hali ya umaskini huku ukosefu wa miundombinu bora ukiwa hatari kwa afya ya jamii. Hali hii inaibua haja ya juhudi za pamoja katika usafi wa mazingira.

Mto wa maji ya matope unapita katikati ya makazi duni ambapo majengo yana matofali, baadhi yakiwa hayajakamilika, yamezungukwa na uchafu na mimea, ikionyesha mazingira magumu ya maisha pale ambapo unapata hakukaliki vizuri.

Watu kadhaa wanatembea kando ya mto uliojaa taka la mawe. Njia ya mawe imejengwa pembezoni mwa mto kwa ajili ya watembea kwa miguu. Mandhari ya mtaa wa mabanda na majengo ya mbali yanaonekana, yakionyesha changamoto za kimazingira katika maeneo ya mji.

Mwanamke ameketi juu jiwe mbele ya maparomoko ya maji. Akiwa amevaa nguo fupi ya kuogelea na kuangalia kamera. Mwanaume alievaa shati jeupe na suruali ya jinzi ana piga picha kwa kutumia simu. Mawe makubwa yamejaa maji chini ya maparomoko. Mazingira ni ya asili na yenye mandhari tulivu ya msituni.

Simba ndume mwenye manyoya mengi meusi kichwani anasimama karibu na simba jike kwenye nyasi ndefu. Wote wawili wako kwenye mazingira ya pori, wakionekana watulivu na wa karibu. Mandhari ni ya kijani kibichi, ishara ya msitu wa Afrika.

Kuna eneo la msitu wenye mwangaza wa jua ambapo kuna wananyama kama mbuni na sawara wakiwa wakila majani kwa nyasi mazingira ni ya asili miti mingi imezunguka na kuna utulivu wa porini hii inaashiria mazingira ya hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama.

Kifaru mkubwa anatembea polepole kwenye ardhi kavu yenye mavumbi huku kichwa chake kikiwa chini kana kwamba anatafuta chakula au ananusa ardhi. Mazingira iliyomzunguka ni ya msitu wa asili na nyasi yakionyesha kuwa vipo kwenye hifadhi ya wanyama pori. Mwanga wa jua wa jioni unaangaza upande wake ukiongezea uzuri na mandhari ya wanyama pori.

Mtu aliyevaa fulana ya bluu yuko ndani ya mto wenye takataka nyingi hasa chupa za plastiki na vifungashio vya plastiki vilivyotupwa ovyo. Maji yamejaa uchafu huku mimea ya kijani ikiwa pembezoni mwa mto. Hali inaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira unaotishia maisha ya viumbe vya majini na afya ya binadamu. Mtu huyu anaonekana akijaribu kutoa taka kwa mikono ishara ya juhudi za usafishaji au uhamasishaji wa uhifadhi wa mazingira.

Majengo ya mabanda yamezungukwa na maji ya mafuriko yenye rangi ya matope yakionyesha athari za mvua kubwa au mifumo duni ya mifereji. Moja ya nyumba hizo imeharibika vibaya huku ukuta wake ukiwa umeanguka. Nyuma kuna jengo la ghorofa na makazi mengine yaliyojengwa kwa hali duni. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za maisha katika maeneo ya miji isiyo na huduma bora za msingi kama makazi salama, usafi na mifereji ya maji.

Mifuko mengi ya plastiki imetupwa ovyo kando ya mto ikiashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mwanamke mmoja anaonekana akikusanya baadhi ya mifuko hiyo huenda kwa ajili ya kuchakata upya. Mandhari hii inaonyesha athari ya takataka za plastiki kwa vyanzo vya maji na mazingira kwa jumla na umuhimu wa usimamizi bora wa taka na kampeni za kupiga marufuku plastiki.

Mwanamke mmoja mwenye nywele nyeupe na amevaa nguo ndefu, ananywesha ndovu mdogo chupa ya maziwa. Ndovu huyo anakunywa kwa hamu. Nyuma yao kuna wanaume wawili waliovaa sare za kijani labda wahifadhi wa wanyamapori. Eneo linaonekana kuwa katika hifadhi ya wanyama lenye udongo mwekundu na miti michache. Mwangaza wa jua inafanya taswira ing'ae.

Faru wawili wakiwa porini, mmoja mkubwa na mwengine mdogo wanasimama kwenye nyasi ndefu kavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya savana yenye miti michache na ardhi tambarare ishara ya hifadhi ya wanyamapori.

Mandhari ya kijani yenye mto unaopita katikati, nyumba chache na miti mingi. Pembeni nyuma kuna milima mirefu inayopakana na anga la bluu lenye mawingu mepesi. Mazingira ni tulivu na safi yakionyesha maisha ya vijijini au eneo la pembezoni mwa mji.

Tembo wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya vumbi huku gari la safari likiwa limeegeshwa karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo pana wazi lenye baadhi ya maeneo yenye maji na mimea iliyotawanyika chini ya anga la mawingu kiasi. Tukio hili linaonyesha mazingira ya safari ya wanyama pori.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya mto mchafu wakikusanya taka za plastiki kwa kutumia vikapu vya mianzi. Wamevaa nguo za kazi na wanaonekana wakijitahidi kuondoa taka kutoka majini, kitendo kinachoonyesha juhudi za kurejesha mazingira safi au kujipatia riziki kupitia urejeleaji wa taka.

Mwanaume ameketi karibu na mito midogo ya maji chafu. Ameshika bomba huku chupa kadhaa za maji na mitungi mikubwa ya njano ikiwa imepangwa mbele yake. Nyuma kuna majengo duni, uchafu mwingi na watu wengi wengine wakiwa mbali ikionyesha mazingira yenye changamoto ya usafi na upatikanaji wa maji safi.

Hii ni sehemu kubwa ya dampu la taka ngumu ambapo taka za plastiki, nguo na karatasi zimejaa kila mahali. Taka zimejirimbikiza kwenye miinuko na miteremko zikionyesha changamoto kubwa ya usimamizi wa mazingira a athari za afya kwa umma. Watu wachache wanaonekana mbali wakichambua taka.

Msichana ameketi kwenye benchi lililofunikwa kwa shuka ya rangi ya bluu na njano; akiwa kwenye mandhari ya asili yenye mimea mingi ya kijani. Amevaa mavazi mepesi ya kupendeza. Pembeni kuna mizigo na vinyuaji inaonekana kama anafurahia mapumziko ya picnic .

Swala mwenye pembe ndefu zilizo pinda yuko jangwani akila majani. Nyasi za kijani zimeota kwenye ardhi na mnyama huyo anaonekana ametulia akila kwa utaratibu. Mandhari ni ya asili ikionyesha mazingira ya mwituni.

Wafanyakazi wa ujenzi wamevaa kofia na fulana za usalama, wakishughulikia bomba kubwa la maji au maji taka lililozikwa kwenye mtaro mrefu. Ardhi imelimwa kwa kina pande zote mbili na mabomba ya plastiki ya kijani na nyeupe yameunganishwa pembeni. Mazingira yanaonyesha kazi ya miundo mbinu inayoendelea kwenye mtaa wa makazi.

Kuna jengo refu la Kenyatta International Conference Center KICC lenye maandishi ya samsung juu likiwa katikati ya jiji la Nairobi. Mbele kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta, bustani yenye chemichemi na bendera za kitaifa. Anga ni safi lenye mawingu machache.

Hii ni sanamu ya Dedan Kimathi iliyoko katikati ya jiji la Niarobi, Kenya. Inaonyesha Kimathi akiwa amesimama kwa ujasiri akiwa amevaa mavazi ya kivita na akiwa na bunduki na fimbo kuashiria mapambano yake ya ukombozi dhidi ya utawala wa kikoloni. Sanamu hii iko kwenye barabara ya Kimathi Street karibu na Kenyatta Avenue na ni kumbukumbu ya mashujaa wa uhuru wa Kenya. Eneo limezungukiwa uzio kwa usalama. Linavutia watalii pamoja na wenyeji.

Ng'ombe kadhaa wamesimama karibu na bomba la maji lililowekwa ardhini wakinywa maji yanayotiririka Mazingira ni ya kijijini na yanaonyesha shughuli za ufugaji katika eneo lenye vichaka na mawe. Mabomba yanaonyesha kuwa kuna mfumo wa kusambaza maji kwa ajili ya mifugo, jambo linalosaidia kupunguza umbali wa kutafuta maji porini. Hii ni ishara ya jitihada za kuwezesha ufugaji endelevu kutumia miundo mbinu ya maji vijijini.

Tumbili mwenye rangi ya kijivu na uso mweusi ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi nyekundu, njano na nyeupe. Nyuma yake kuna utelezi mwekundu wa watoto ukiashiria eneo la kuchezea. Tumbili anaonekana akishika kitu na kutazama moja kwa moja mbele.

Hili ni eneo lililojazwa taka karibu na makazi ya watu. Miti michache imetoa pembeni, lakini takataka zimetapakaa kila mahali. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira ambao unaweza kuathiri afya ya binadamu, na viumbe hai zingine.

Mabomba makubwa ya rangi ya blue yamesimamishwa juu ya mfereji wenye maji safi ya kijani kibichi .Mabomba haya yanasafirisha maji kutoka chanzo kimoja hadi kingine .Yakisaidia katika usambazaji wa maji kwa matumizi ya kilimo au kaya. Mazingira yamezungukwa na nyasi, na miti kwa umbali.

Mto mchafu unaopita karibu na makazi duni. Watu wanaosha nguo kando ya maji yenye taka. Kando ya mto kuna mifuko ya plastiki, mabaki ya taka na watoto wakicheza. Nyumba zimeezeka kwa mabati, hali ya mazingira inaonyesha changamoto ya usafi na ukosefu wa miundombinu bora.

Kuna mnyama mkubwa mwenye pembe akivuka barabara ya udongo. Huku mwingine akiwa anamfwata nyuma yake. Wanatembea katikati ya mbuga yenye nyasi fupi, na miti ya porini. Mazingira yanaonyesha mandhari ya hifathi ya wanyama au bustani.

Hii ni barabara ya mjini yenye shughuli nyingi za usafiri na biashara. Mabasi ya abiria, ya rangi na miundo tofauti yameegesha au yanapita. Watu wanatembea kwa minguu huku wengine wakiwa kwenye pikipiki. Maduka yaliyo kando ya barabara yanauza bidhaa za kielektroniki kama TECNO, SONNY NA SKYWORTH.Jengo moja lina mabango mengi ya matangazo.

Hii ni eneo ya barabara ya mjini yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Mabasi ya abiria yana rangi tofauti yameegeshwa upande moja ya barabara ikiwemo moja ya rangi la samawati na jingine jekundu iliyoandikwa Delvine. Mtu aliyevaa fulana ya zambarau yenye maandishi stage marshall anasimama katikati ya magari akishika bango lililoandikwa Enabled Utawala Airways.

Basi la abiria la rangi ya zambarau limeegeshwa barabarani likiwa limejaa watu ndani. Watu wanashuka na wengine wanapita mbele ya basi huku waendesha bodaboda na wapitanjia wakiendela na shughuli zao. Maandhari inaonyesha harakati nyingi za usafiri wa umma katika jiji au kituo kikuu cha magari.

Magari ya umma aina ya mabasi na matatu yameegeshwa kando kando ya barabara huku abiria wakishuka na wengine wakipanda. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri mjini na umuhimu wa huduma za uchukuzi wa umma kwa wananchi.

Hiki ni kituo cha magari cha usafiri aina ya Shuttle mjini, ambapo kuna bango la Meru express shuttle, likionyesha huduma ya usafiri kuelekea meru. Watu wanaonekana wakielekea au kutoka kwenye magari. Hali ya shughuli nyingi inaashiria shughuli za kila siku za mjini.

Barabara katikati ya jiji imejaa magari, mabasi ya usafiri yaliyo na rangi na michoro tofauti huku askari wakielekeza magari. Watu wengi wanaotembea pembezoni baadhi wakivuka barabaraMandhari inaonyesha shughuli nyingi na harakati za kila siku jijini.

Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara yenye lami, huku wengine wakionekana kuzungumza au kusubiri usafiri. Kuna daladala iliyo simama barabarani na bendera kuashiria kituo cha usafiri ikiwa imeegemea pembeni. Eneo linaonyesha shughuli za kawaida za mtaa yenye pilka pilka mingi.

Gari la abiria imeegeshwa barabarani ikiwa na mabango yanayoonyesha kituo vinavyohudumiwa kama Chuka, Chogoria, Kiria na Nakuru. Majengo ya mji yanaonekana nyuma yanaonyesha mazingira ya katikati ya jiji yenye pilkapilka nyingi. Huu ni mfano wa usafiri wa umma unaoelekea maeneo ya mikoa nchini.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi linaonekana kuwa kituo cha mabasi ya usafiri wa umma. Mabasi ya rangi tofauti yameegeshwa barabarani baadhi yakiwa na michoro ya kuvutia. Watu wanatembea kwa wingi huku wengine wakiendesha biashara ndogo. Mabango ya safari kuelekea maeneo kama Kirigiti na Kiambu yakiashiria kwenye gari linaenda.

Barabara kuu yenye njia nyingi ina magari yanayosafiri kwa mpangilio. Kuna mabasi, magari madogo na pikipiki zinazotumia barabara hiyo. Njiani kuna alama za trafiki na mabango ya matangazo huku jengo kubwa likionekana kwa umbali. Mandhari ni safi na barabara inaonyesha maendeleo ya miundo mbinu ya usafiri jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari ya abiria , mabasi ya rangi tofauti, malori ya mizigo na bodaboda. Inadhihirisha usafiri wa umma unaotumika jijini huku watu wakisafiri kwa shughuli za kila siku. Mazingira yanaonyesha mji wenye makazi na biashara.

Hapa kuna barabara yenye shughuli nyingi. Magari ya abiria yameegeshwa pande zote huku watu wakitembea au kupanda magari. Kuna jamaa anayevuta mizigo kwa mkokoteni upande wa kulia. Majengo ya ghorofa yamejengwa pande za barabara na nyaya nyingi za umeme zimetandazwa juu. Mandhari yanaonyesha eneo la katikati ya jiji lenye pilkapilka za kila siku.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi za mgari na shughuli nyingi za usafiri wa umma kama mabasi na pikipiki. Pembeni kuna majengo ya biashara na makazi pamoja na maduka na watu wakitembea kando ya barabara.

Basi la rangi ya kijani na njano lenye maandishi Citi Hoppa limeegeshwa barabarani likiwa tayari kusafirisha abiria. Mandhari ya mjini yenye miti na watu kando ya barabara inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katikati mwa jiji.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa kando kando ya barabara katika eneo lenye shughuli nyingi za watu. Gari limepakwa rangi ya bluu na maandishi ya kuvutia mgongoni likiwa sehemu ya magari yanayotumika kusafirisha abiria jijini. Pembeni kuna watu wakitembea na baadhi wakiwa karibu na vituo vya biashara.

Barabara pana inaonekana ikiwa na magari machache yakisafiri katika njia mbalimbali. Juu ya barabara kuna mabango ya kijani yenye maelekezo ya miji tofauti kama Nairobi, Eldoret, Nakuru na Kisumu. Mazingira ni safi na barabara imegawanywa kwa njia nne kuu.

Barabara ya mjini imejaa watu wakitembea kando kando ya mabasi ya kijani na bulu yaliyopaki pembeni, watu wengine wanasubiri kupanda wengine wanausa na kupeba mapambo ya matangazo machengo marefu ya ofisi yamesumguka eneo hilo na miti ya kijani inaletea mwangaza wa jua , manthari inaonyesha shughuli nyingi ya usafiri wa uma katika kituo kikuu ya magari katikati cha jiji

Barabara ya jiji yenye shughuli nyingi watu wanatembea wengine wakitangaza mabasi kwa mabango yenye nambari na maeneo ya kusafiri, kuna mabasi ya rangi ya buluu na kijani yameegeshwa ,pikipiki imegeshwa kando na majengo ya biashara yanaonekana nyuma mazingira yanaonyesha harakati za usafiri na biashara.

Hii ni bango ya njia ya gari la abiria aina ya matatu linaloonyesha vituo vinavyopitiwa na gari yenye number 4 , vituo hivyo ni pamoja na community mtc koptic adams greenhouse wanye sacklice na kadiria, bango hili husaidia abiria mwelekeo wa safari.

Mbele kuna matatu ya rangi ya chungwa na zambarau yenye namba ya usajili kama KBZ 204J ikiwa imesimama barabarani. Mwanamke anaskuma troli ndogo kuelekea kwenye matatu. Nyuma yake kuna matatu nyingine nyekundu na majengo marefu. Watu wanasubiri kando ya barabara ikionyesha shughuli za usafiri wa umma mjini.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi. Watu wanapita na wengine wakiwa karibu na matatu ya usafiri wa Keriaini na Othaya. Pembeni kuna vibanda vya biashara kama Mpesa, ofisi za sacco, na vibao vya matangazo. Mazingira yanaonyesha msongamano wa abiria na biashara za kila siku.

Huu unaonyesha barabara mjini ambapo kuna basi dogo la abiria la rangi ya zambarau lililoandikwa commuter . Basi hilo lina nambari ya usjili KBT 6040 karibu na basi, mwanaume aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi anazungumza na afisa wa trafiki aliyevaa koti la usalama la kijani na buluu. Nyuma yao kuna mabasi mengine yaliyopangwa.

Gari la abiria limesimama katika mtaa wenye shughuli nyingi jijini likiwa na bango la onyesha linaelekea Nakuru moja kwa moja. Watu wanapita kando ya magari mengi yaliyopaki huku maduka kama duka la dawa yakionekana upande wa kushoto wa barabara. Mazingira inaonyesha kituo cha usafiri cha mjini.

Basi kubwa la rangi ya machungwa limeegeshwa karibu na jengo la ghorofa nyingi. Watu wachache wamesimama karibu. Wengine wamekaa pembeni na kuna mikokoteni ya mizigo inayopelekwa. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya biashara au kituo cha mabasi kule mjini.

Barabara kuu yenye magari mengi ,mabasi ya abiria yakiwa yameegeshwa upande wa kulia, karibu na lango la taasisi. Abiria wanasubiri kupanda wengine wamekaa ukingoni. Pembeni kuna mataa, mtaa wa biashara, magari ya mizigo ,na pikipiki zikiendelea na shughuli. Mazingira ni ya jiji lenye harakati nyingi.

Matatu ya aina ya Isuzu yenye maandishi ya sunbird imeegeshwa pembeni ya barabara mjini. Pembeni kuna watu wanaotembea wengine wakiwa wamebeba mizigo. Jiji lina majengo marefu ya kisasa. Magari mengine yana mabango ya biashara. Eneo lina shughuli nyingi za kila siku.

Mabasi mawili ya abiria yaliyopangwa, yameegeshwa kwenye kituo chenye watu wengi. Abiria na watu wengine wamekusanyika karibu. Baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakishughulika. Kuna jengo refu nyuma yao na anga ni jeupe. Linaonekana ni eneo lenye shughuli mingi na usafiri wa umma.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa pembeni ya barabara huku abiria wakipanda. Rangi zake kali na michoro huonyesha ubunufu wa matatu mijini. Jiji limejaa shughuli watu wakitembea na magari mengine yakipita nyuma.

wtu wanapanda basi la umma lililopakiwa kando ya barabara mjini. Basi limechorwa kwa rangi ya buluu na lina nembo ya kampuni. Kuna mabango yenye namba ya njia ya usafiri huku watu wengine wakitembea kwenye njia ya kuenda miguu. Mazingira yanaonyeshana pilkapilka za jijini.

Huu ni mtazamo kutoka dirisha la gari la abiria aina ya matatu likiwa barabarani. Inaonekana linaelekea mjini kupitia barabara ya lami pembeni ikiwa ni ukuta wa mzunguko wa barabara. Kuna magari mbele na mabango ya matangazo kando ya barabara.

Basi kubwa la abiria la rangi ya pinki lenye namba ya usajili KCE 216B limesimama kando ya barabara yenye shughuli mingi. Watu wanaonekana ndani ya basi wengine wanatembea karibu. Mwanaume mmoja amevalia fulana nyekundu na suruali ya rangi ya sawa anatembea mbele ya basi. Majengo na miti yanaonekana nyuma zikiashiria mazingira ya mji.

Gari la usafiri aina ya matatu limesimama kando ya barabara ya biashara iliyojaa watu na maduka. Juu ya gari kuna bango lenye maandishi Nakuru Direct likionyesha kua linatoa huduma ya moja kwa moja kuelekea Nakuru. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za mjini.

Barabara ya mji yenye shughuli nyingi inaonyesha watu wakitembea na magari ya usafiri wa umma pamoja na kibinafsi yakipita. Askari wa trafiki wanasimama kwa gari ili kudhibiti msongamano na kuhakikisha usalama wa watembea kwa miguu. Majengo marefu na magari ya aina tofauti yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya jiji lenye shughuli nyingi za kila siku. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya jijini na harakati za kila siku.

Barabara pana yenye magari ya pande zote ikiwemo lori na magari meupe pamoja na mtu anayetembea kando ya uzio. Zimezingukwa na miti mingi ya kijani chini ya anga lenye mawingu meupe, ikionyesha mandhari ya nje ya mji.

Mtu huyu amesimama karibu na barabara akiwa ameshikilia bango lenye namba na maandishi mengi ya rangi tofauti. Bnago linaonyesha vituo au maeneo ya magari ya usafiri wa umma na linaelekeza abiria kuhusu magari yanayopitia route fulani kama vile seven C,four ,na hamsini.

Barabara imejaa magari na magari ya uchukuzi wa umma kama matatu na mabasi yakiwa katikati ya jiji lenye shughuli nyingi. Watu wanatembea pembeni ya barabara na baadhi wakiwa na mizigo. Jengo la zamani la rangi ya manjano linaonekana likiwa na maandishi juu yake, likiwa sehemu ya kihistoria au taasisi rasmi. Mazingira yanaonyesha msongamano wa magari, biashara nyingi na harakati za kila siku za jiji kuu.

Matatu yenye rangi angavu na michoro ya kuvutia ikiwa imeegeshwa barbarani. Bango la mbele linaonyesha njia inayo pita kama Muthaiga, kasarani na Kiambu. Abiria wanaonekana ndani wakisubiri kuondoka. Hii ni aina ya usafiri wa umma maarufu jijini Nairobi.

Hii ni steji ya matatu katikati ya jiji watu wamesimama wakisuburi usafiri huku wengine wakibeba mizigo matatu ya rangi ya machungwa imeegeshwa pembeni ikiwa na bango linaloonyesha vituo na inapopita majengo marefu yanaonekana huko nyuma yakionyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Askari wawili wa trafiki wamesimama karibu na taa ya barabarani yenye mwanga mwekundu. Kuna magari pikipiki na watebea kwa miguu wakitumia miavuli. Mandhari ya jiji na majengo ya juu yanaonekana huko nyuma.

Taka taka zimejaa ovyo katika eneo la wazi karibu na ukuta wa mawe zikiwemo plastiki, nguo, vyakula vilivyo oza na karatasi. Hali hii inaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka na adhari zake kwa afya ya jamii na mazingira.

Mashine ya kuchuja maji ipo ndani ya chumba chenye mandhari ya maji ukutani. Ina sehemu ya juu ya chuma cha kung'aa na mfumo wa mabomba pamoja na pambu. Meza ya mbele ina mipira ya bomba na matone ya rangi rangi kwenye muundo wake. Ikionyesha mazingira ya usafi wa maji.

Hapa kuna bomba la maji la chuma linalongaa likiwa limefungwa kwenye ukuta wenye mcharo. Bomba hilo lina mipasuko miwili ya kuwasha na kuzima maji likiwa limeunganishwa na bomba la chuma linalopita kwa usawa. Ukuta unaonekana kua wa rangi nyepesi.

Hii ni rundo la mabomba ya plastiki ya mviringo yaliyopangwa kwa ustadi mahali pa wazi. Mabomba haya kawaida hutumika katika mfumo ya umwagiliaji, usambazi wa maji au kazi za ujenzi kama vile mifereji ya maji taka na ujenzi wa miundo mbinu.

Container la chuma lililoshikiliwa juu ya fremu ya matairi mawili imeegeshwa shambani. Linaonekana kuwa tangi la maji au mbolea ya maji, likiwa limerudishwa kwa matumizi ya kilimo. Imevaliwa la kutu kidogo na liko katikati ya nyasi kijani na shamba la wazi.

Majengo ya makazi yaliyojengwa kwa mawe yanaonekana yakiwa na maturubai ya matangi mengi meusi ya kuhifadhi maji juu ya paa. mandhari ya nyuma yanaonyesha mji wenye majengo mengi ya ghorofa huku anga ikiwa ya jioni.

Hii ni mifereji mikubwa ya plastiki yenye tabaka la nje la mistari ya duara na ndani laini ya blue . Mifereji hii hutumika kwa ajili ya kusafirisha maji, taka, au mifumo ya maji ya mvua katika miundo mbinu ya miji na vijiji.

Mtaro mrefu umechibwa kwenye ardhi yenye udongo kukiwa na kingo zenye mwinuko na mimea michache. Nyuma mbali kuna mashine ya kuchimba zikionyesha kazi za ujenzi au ukarabati unaoendelea. Udongo unaonekana kuwa kavu na wenye kokoto.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyokauka na kuchakaa yamefungwa ukutani yakiwa na vali nyingi za kuunganisha mtiririko wa maji au gesi. Mabomba yana kutu na mwanya yakionyesha yameachwa bila ubatuzo kwa muda mrefu. Sakafu ina maji yaliyotuama na uchafu ikiashiria eneo la zamani la viwandani au kituo cha kusukuma maji kilichoachwa. Mazingira haya ni ya uchafu na hatari.